Hapa kuna duka la saluni, duka la M-Pesa. Mchuuzi anayeuza vitu zake nje ya duka. Na hapa ni mtaani.